Watu walioshikilia vifungashio katika eneo la ndani vilivyochapishwa picha mbalimbali na maelekezo ya utumiaji, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.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

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio cha plastiki, kilichochapishwa picha ya mnyama aina ya mbwa, na maneno yasomekayo kwa matibabu ya wanyama tu, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.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

Jopo la watu walio katika eneo la ndani waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa, lililozungukwa na vifungashio aina ya chupa zenye maandishi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kuhifadhi au uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile barakoa na kofia katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine zinazotengeneza vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni vifungashio vyenye kuhifadhi pembejeo za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya kuku na maandishi yasomekayo kiboreshaji cha broila, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka zilizochapishwa picha za nafaka mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, vifungashio venye rangi nyeupe vikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi wa vifungashio hivyo vilivyohifadhi pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Safu iliyohifadhi vifungashio, aina ya chupa zilizo chapishwa picha mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo .

Kifungashio kilichochapishwa picha ya mnyama aina ya mbwa, na maneno yasomekayo "NexGard", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.

Eneo la ndani lililozungukwa na meza yenye vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani ya chumba kilichopangwa katika safu zilizonyooka, yenye vifungashio vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo ya dawa za mifugo.

Eneo lililozungukwa na boksi lenye vifungashio vilivyochapishwa picha tofautitofauti, ikiashiria kuwa eneo litumikalo kwa ajili kuhifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio kilichochapishwa picha ya wanyama aina ya mbwa na paka, kilichochapishwa maneno yasomekayo “afya nzuri” kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.

Jopo la watu wanaoshusha vifungashio vyenye rangi nyeupe kutoka kwenye chombo cha moto aina ya gari, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo

Eneo la nje ya duka kubwa lililochapishwa maandishi yasomekayo "Osho", huku ndani kukiwa na nipo la watu walioketi na kusimama iliyozungukwa na vifungashio mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani mfano wa duka, lililopangwa katika safu zilizonyooka, vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu waliovalia vifaa kinga mfano; miwani, kofia, na glavu, mbele kukiwa na mashine itumikayo kwa ajili ya kufunga vifungashio mbalimbali, ikiashiria ni watengenezaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la kahawa zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji au uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na migomba yenye ndizi yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la viazi vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la vitunguu maji, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika ya eneo la shamba lenye zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu waliosimama wakiwa wameshika mimea aina ya zao la kahawa katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amebeba kifungashio kichwani mwake katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, wakivuna zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi la shamba lililozungukwa na zao la viazi lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea ya zao hilo kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika chombo, kilichohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi lililozungukwa na miti ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na masanduku yaliyohifadhi zao la nyanya, kiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la nyanya, katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la viazi vitamu, vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya migomba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao la ndizi ambalo ni zao la biashara.

Mtu aliye alia fulana ya rangi ya bluu, akiwa ameshika zao la kahawa katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba iliyo na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi la mashamba, lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo, kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe akiwa ameshika zao la mahindi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea hiyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji za zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lenye mkusanyiko wa zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa katika eneo moja kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu, walio katika eneo lililozungukwa na zao la mahindi ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya maandalizi ya zao hilo la biashara .

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la kahawa, zilizo komaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye katika eneo lililozungukwa na zao la kahawa lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa katika eneo la wazi, lililozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji, wa zao hili la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la kahawa, katika eneo lililozungukwa na miti ya zao hilo, likiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi zao la viazi, vikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na usafirishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba iliyo na mikungu ya ndizi, zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba, akiwa ameshika mkungu wa ndizi katika migomba iliyopo katika shamba hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioshikiria vyombo maalumu, vilivyohifadhi zao la mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililo zungukwa na zao aina ya viazi vilivyo vunwa likiashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji vilivyovunwa na kupangwa katika sehemu ya wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la karoti zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyohifadhi zao la pilipili hoho katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi zao la viazi vilivyoegeshwa katika eneo pembezoni mwa eneo la barabara, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na usafirishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa, akiwa ameshika zao la viazi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi wanawashamba lililozungukwa na mimea aina ya zao wa mananasi yaliyoota na kukomaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye chuchumaa akiwa ameshika zao la nyanya, katika eneo lililozungukwa na zao hilo lililovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeshikilia mkungu wa ndizi katika eneo lililozungukwa na mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya ndizi ikiwa katika mikungu yake, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya zao la mapapai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya pilipili hoho katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhiwa zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji vilivo vunwa na kuhifadhiwa katika eneo la wazi lilizungukwa na mimea ya rangi kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa zao hili la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani iliyogawanywa katika safu zilizonyooka ,zenye mimea aina ya zao la pilipili zilizokomaa kwa rangi nyekundu, na kijani kibichi kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyohifadhi zao la nyanya, pembezoni mwa eneo lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio tofautitofauti na zao aina ya viazi limevunwa na kukusanywa kwa pamoja kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama, akiwa ameshika chombo maalumu kilichohifadhi zao la mananasi, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililopangwa katika safu zilizonyooka. Lenye zao aina ya mapapai yaliyokomaa kwa rangi ya kijana kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya zao hilo la biashara.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la mananasi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhiwa zao la vitunguu maji na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la mahindi, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la shamba wakivuna zao hilo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililooteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo liliotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao ya parachichi, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo na watu hao ni wakulima katika shamba hilo.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni mkulima aliye katika shamba hilo akiwa anavuna zao hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mabomba yaliyopitishwa yakiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa na wakulima katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba au bustani iliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashilia ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uwekezaji wa mimea mbalimbali.

Eneo mfano wa bustani, au kitalu lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la pilpili hoho kuhashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na viazi vilivyovunwa na kuwekwa katika vifungu, kuashiria ni wakulima walio katika shamba hilo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa ustadi, lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo, lililotengenezwa na wakulima.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

Mtu aliyeshikilia tikiti maji katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliye katika shamba hilo.

Vyombo vyenye rangi nyeusi vyenye umbo mraba, vilivyooteshwa mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vilivyotengenezwa na wakulima kwa ajili ya kuoteshea mimea ya aina mbalimbali.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

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani iliyozungukwa na mimea yenye ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliyekatika eneo hilo la bustani.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi akipitishwa pembezoni kwa mimea hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima katika shamba hilo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara vilivyo na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbali mbali.

Watu waliobeba chombo kilichohifadhi zao la viazi katika eneo la wazi lililozungukwa na vyombo mbalimbali vilivyohifadhi zao hilo. ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lilopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina zao la mapapai. Ikiashiria ni eneo lilotengenezwa na wakulima kwaajili ya uzalisha wa mazao hayo.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

Watu wawili walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lilozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni wakulima walio katika eneo la shughuli za kilimo.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

Jopo la watu walioinama katika eneo mfano wa bustani au kitalu wakiotesha mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la bustani.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani la mashine za kielektoniki, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozunguukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine iliyo na rangi mchanganyiko ya bluu, manjano na nyeusi. Iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, uliozungukwa na uoto wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi iliyozungukwa na mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile rangi ya kijani na mashine zilizozunguka eneo hilo, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina trecta kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uwezo wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalum hayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo

Mashine yenye rangi nyekundu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. kuashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu, njano na magurudumu meusi, ikiwa katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shuguli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mashine za kielektroniki kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo katika shamba hilo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi na nyekundu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani. Inayozungukwa na uoto wa asili wenye kijani kibichi kuashiria ni mashine tulikaayo kwa ajili ya usaidizi wa shule za kilimo.

Mashine yenye rangi ya manjano na magurudumu meusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shuhuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine, lilogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi, upande wa shamba lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine za kielektroniki zilizopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumakazo kwajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto mfano wa trekta kilicho fungwa mashine yenye rangi nyekundu, katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi nyekundu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uotwa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalum tulikae kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo

Mashine iliyo katikati ya safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine iliyo katikati ya safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliyeshikilia mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na udongo. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, na mashine hiyo ni kwa ajili ya usaidizi wa shughuli hizo.

Mashine iliyo pembezoni mwa safu iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na matunda yenye rangi nyekundu, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.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

Mashine iliyo katika safu zilizotengenezwa kwa ustadi, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashimo maalumu yatumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani la mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu mbalimbali.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi nafaka, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mazao kwa ajili ya chakula.

Mtu alie katika eneo mfano wa pango lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi yenye kijani ,aliesimama katika eneo la wazi mfano wa kitalu ulooteshwa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.

Jopo la watu walio katika eneo la bustani au kitalu lillilozungukwa na mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu, akiwa amshika mche wenye rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi lililozungukwa na miti, kuashiria uhifadhi wa msitu.

Mnyama aina ya mbwa aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Watu walio katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu limezungukwa na mimea iliyootana kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya uendeshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ndini ya misitu.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. kuasharia ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo mfano wa bustani au kitalu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba maalumu, limegawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba maalumu lililogawanya katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa ragi ya kijanai kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo chenye rangi nyeupe kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyopita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mabomba maalumu ya kemikali kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu kilichotengenezwa chenye matobo yaliyo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi myeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi na manjano kilicho na mimea iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, liliogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo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

Mtu aliyekatika eneo lilotengenezwa kwa ustadi yenye vyombo maalum, vilivyo na mimea iliota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kushiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha haidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyoka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mizizi ya mimea iliyoota katika chombo maalumu, chenye kimiminika mfano wa maji kikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwaajili ya kilimo cha haidroponi, na sayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliyeshika sehemu ya mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani, lililopangwa kwa ustadi katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi sayansi ya bila kutumia udongo.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

Mabomba yeye rangi nyeupe yaliyoandaliwa na kupangwa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.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

Eneo la nje ya sehemu maalumu iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda cha mazao mbalimbali.

Eneo la ndani lililo na zao aina ya uyoga, likiwa limepangwa katika safu zilizonyooka kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa shamba lenye mimea ya zao aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji vilivyovunwa na kuwekwa kwa pamoja, kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uwandaaji, au uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la nje na sehemu iliyotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi ikiashiria ni sehemu itumikayo, kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi yenye matunda yenye rangi nyekundu na kijani kibichi; kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyoka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, aina ya zao la mahindi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea aina ya zao la kabichi zilizoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye mimea mfano aina ya zao la mananasi iliyo ota na kukomaa ikiashiria ni eneo lilotumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya migomba, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliye katika eneo la wazi, mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizomiminika, lenye mimea ya aina mbali mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la kabichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ilyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Bomba lenye rangi nyeupe, linalotiririsha maji katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni shamba, bomba hilo ni kama mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka; zenye mimea iliyopita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mifereji ya maji iliyopita katikati ya safu hizo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa pembezoni mwa mimea iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa kwa ajili ya shamba hilo.

Mabomba yaliyopangwa kwa ustadi katika eneo la wazi, mfano wa shamba au bustani. Ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji unaoandaliwa katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka huku bomba lililopitishwa katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yamepitishwa pembezoni mwa miche hiyo iliyooteshwa kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji, katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopitishwa katika ya eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mabomba yaliyo wekwa yakitirilisha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba lilizungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeupe, linalotiririsha maji katika safu zilizonyooka kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi, yanayotililisha maji kwa njia ya kunyunyiza, katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyoka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni mazingira kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Jopo la wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofautitofauti, walio katika eneo la wazi iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na mawe, miti mirefu na vichaka vilivyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Zao la biashara ya aina ya mahindi ya kivunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga na kutanda kwa wingu zito la mvua.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa kwa uoto wa asili, kama vile vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo Kubwa la wazi kwenye ardhi yenye milima na bonde lililozungukwa na wote wa asili, kama vile wasifupi na vichaka walivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi.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

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, iliotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu na uhifadhi wa wanyamapori.

Jopu la wanyama pori aina ya pundamilia, walio katika eneo pembezoni mwa bwawa, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi na makazi ya watu.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi zilizokauka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto, utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mawe yenye ukubwa tofautitofauti na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika huku mlima mzuri na mrefu unaonekana kwa mbali kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililo katika eneo lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyamapori aina ya simba, aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili Kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti ilyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili, kama vile vichaka na miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare iyozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na vichaka, ikiashiria kuwa eneo la mandhari kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto, utiririshao maji kwa utulivu, limezungukwa na uoto wa asili, kama vile; nyasi fupi na vichaka, lililosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili wenye nyasi zilizokauka ikiashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Jopo la wanyama aina ya mbuzi wenye rangi tofautitofauti, lililo katika eneo la ndani mfano wa banda lililo tengenezwa kwa mbao kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Vifungashio mbalimbali vilivyohifadhi nafaka tofautitofauti, vilivyoandikwa majina ya mabango katika nafaka hizo, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vilivotengenezwa kwa ustadi na kuchapishwa maelekezo juu ya vifungashio hivyo kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, ni mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo, litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo "EA mbegu", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi la shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria eneo la shamba, litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Sehemu ya bustani au kitalu yenye vyombo maalum vilivyo otesha mimea yenye rangi ya kijani kichi kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, wakiwa wameshika vifungashio vya plastiki vya kuhifadhi mbegu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya matunda na maandishi yasomekayo "Mbegu za simlo", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyooteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyoifadhi nafaka ikiashiria vifungashio ni vifungashio vilivyoifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki, kilichochapishwa mimea na maandishi yasomekayo "mbegu za kifalme", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la bustani au kitalu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi mbalimbali, kama vile rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu itumikayo, kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha za mimea za aina mbalimbali , vilivyopangwa katika safu zilizo nyooka , vikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa mimea ya aina mbalimbali, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa mfano wa bustani au kitalu iliyotengenezwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa zao la kabichi, na maneno yasomekayo "mbegu za Simlaw", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapisha picha ya mimea na maandishi yasomekayo mbegu za kifalme, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa picha ya maboga na maandishi yasomekayo "EASEED", yenye mbegu kuashiria ni kifungashio, kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mmea, yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo " Mbegu za simlaw" ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu iliyopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea midgo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea ya aina tofauti tofauti, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba au bustani, iliyogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Eneo la bustani au kitalu limegawanyishwa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa kitalu au shamba wakiwa wanaotesha mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vyenye rangi ya kaki na vyombo maalum vilivyo hifadhi nafaka tofauti tofauti, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali kama vile mboga mboga za majani, karoti na vile vile hoho, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama katika eneo lililotengenezwa lenye mabanda mengi na jopo la wanyama aina ya mbwa, wakiwa katika eneo hilo kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Banda lililotengenzwa kwa mbao lenye madirisha yenye nyavu lililoegeshwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Mnyama aina ya mbwa aliye katika eneo la nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama wafugwao.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao; lililoegeshwa katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Wanyama aina ya mbwa waliyo katika eneo la nje ya chumba, mfano wa banda lililotengenezwa kwa nyavu na chuma, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye dirisha dogo lenye nyavu lililoegeshwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye madirisha madogo yenye nyavu, lililoegeshwa katika eneo la nje kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama pori aina ya twiga aliyetoa ulimi katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya kijani kibichi, kuashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo walio katika eneo la wazi lililozungukwa na watu waliovalia mavazi maalumu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Kifungashio kinacho patikana kwenye maduka ya dawa za kilimo na mifugo. Dawa hii hutumika kwa ajiri ya kinga na tiba kwa magonjwa ya mimea na uhakisi kuhudumia mimea kwa njia bola ili kuhakikisha afya na ongezeko na mazao hayo

Mnyama pori aina ya tembo akinyweshwa maziwa na mtu aliyevalia mavazi maalumu katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi na miti mirefu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo, wenye ukubwa tofautitofauti , walio katika eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa. Ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo, walio katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo kubwa la watu, ikiashiria ni eneo la hifadhi litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.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

Wanyama pori aina ya swala aliye katika eneo lenye ardhi na malale lililozungukwa na wote wa asili kama vile sikupi la vichaka kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyama pori aina ya twiga aliye katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama pori aina ya tembo aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la wanyamapori aina ya twiga walio katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.